Ndizi mingi ziko ndani ya soko hili. Yamepangwa kwa utaratibu. Ni la rangi kijani kibichi. Yanaweza kuwa ya kuivisha au kupikwa. Imetolewa shambani na yalilimwa na mkulima.

Hii ni zizi la ng'ombe. Ndani ya jumba hii kuna mifugo ya aina tofauti, ambao wanaonekana wakila nyasi pamoja. Mkulima mwanaume anaonekana kushika nyasi hayo.

Hii ni zizi la mifugo. Kuna ng'ombe wa rangi nyeupe na nyeusi. Wamesimama nje huku wengine wanaonekana kuwa na huko ndani. Ndama pia wako miongoni mwao.

Hii ni ndizi lililokomaa. Ni la kuivisha kabla ya kulwa. Linapatikana shambani, hapo ni mahali ambapo hupandwa na mkulima, kisha yakikomaa yanapelekwa sokoni.